Hii ni mkutano ambayo inaonekana ni ya watu wa siasa. Kuna mwanamke ambaye amekaa mbele ambaye amevaa nguo ya rangi nyekundu na nyeusi anaonekana anaongea huku akitumia kidole. Kuna wengine ambao wako nyuma yake ambao wamevaa kofia ya rangi nyekundu.

Huyu ni rais mstaafu Uhuru Jomo Kenyatta, ambaye ameinua kitabu katika mkono wake wa kulia. Kwa upande wake wa kushoto, mkewe amesimama huku akimwangalia na kwa upande wake wa kulia, kuna judge ambaye ako karibu na kipaza sauti. Nyuma yao kuna umati wa watu ambao wanawaangalia.

Hapa kuna jengo kuu ambalo liko na mtungi lililowekwa juu, jengo hili limepakwa rangi nyeupe na mtungi hiyo imepakwa rangi nyeusi.

Hapa ni pahali pa kuhudumia wananchi, kuna mama amekaa na kompyuta mbele yake juu ya meza na kuna wafanyikazi wengine pia ambao wamevaa nguo zinazofanana wakiwa wameshamaliza mbele yake. Wanaongea na yeye huku wengine wakicheka.

Hii ni ndoo ya kueka takataka. Imeweka kwenye sakafu ambaye iko na rangi ya kahawia, na karibu na hilo ndoo, kuna ukuta ambaye imepakwa rangi ya blue , na rangi ya zambarau.

Katika nyumba hii, kuna watu waliovaa suti ya rangi ya buluu. Mwanamke ameketi kisha wanaume wawili wamesimama, huku mmoja ameshikilia kitu kilichowekwa juu ya meza iliyopakwa rangi ya kahawia.

Hawa ni mashabiki wa wachezaji nchi Kenya, wamesimama huku wakiinua mikono na kushangilia wachezaji wao huku wameshikilia bendera ya Kenya, wengine wao wamevaa nguo nyeusi, na wengine wamevaa nguo ya kijivu na nyeupe.

Hawa vijana wameinua juu makaratasi iliyoandikwa "PNU Kazi Iendelee."Makaratasi haya yamepakwa rangi ya buluu na maandishi yaliyoko katika haya makaratasi ni ya rangi nyeupe.

Hawa ni wachezaji wanawake ambao ambao wamepumzika kando ya uwanja wa mchezo. Wamevaa nguo za buluu ambazo zimefanana na wengine wamesimama kisha wengine wameketi huku wakishangilia wachezaji walio uwanjani. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekaa kwenye viti ambavyo vimepakwa rangi nyekundu.

Hii jengo iliyopakwa rangi ya kahawia na blue iko sehemu ya Nairobi. Kuna mtu ambaye anaendesha pikipiki ya rangi nyekundu na amevaa nguo ya rangi ya blue . Pia, kuna pikipiki ingine ambayo imesimamishwa kando yake.

Hii nyumba imejengwa na vifaa mbali mbali kwa mfano kioo na chuma. Katika ukuta kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe, pia kuna watu wengi ambao wamekaa huku wakingojea kuhudumiwa.

Wachezaji hawa wanacheza mpira katika uwanja. Wengine wamevaa nguo ya michezo ya rangi ya kijani kibichi kisha wengine wamevaa nguo ya michezo ya rangi ya machungwa. Kando ya uwanja huu kuna mashabiki ambao wanawaangalia.

Rais wa Jamhuri ya Kenya aliyevaa suti nyeusi, ameimama bega kwa bega na mkuu wa jaji, huku upande wao wa kulia na kushoto kuna jaji wawili na nyuma yao, kuna umati wa watu. Pia mbele yao, kuna maua ya rangi ya majani kibichi na nyeupe.

Hiki ni chumba cha kutengeneza vitambulisho. Zingine ambazo zimeshatengenezwa zimefungwa kwenye vikundi na kupangwa kwenye sanduku ambalo limewekwa juu ya meza. Sanduku hizi pamoja na meza ni ya rangi ya kahawia.

Wasichana hawa wanacheza mpira uwanjani. Mmoja amevaa nguo ya michezo ya rangi nyeupe, kisha wawili wamevaa nguo ya michezo ya rangi ya buluu. Mmoja amebeba mpira iliyopakwa rangi nyekundu na nyeupe.

Wachezaji hawa ambao wako uwanjani wanacheza mpira ya soka. Wengine wamevaa nguo ya rangi ya manjano kisha wengine wamevaa nguo ya rangi ya njano. Mashabiki wengi wamekaa kando ya uwanja huu.

Katika hii nyumba kuna watu watano. Wawili wamevaa shati ya rangi nyekundu na suruali ya rangi nyeusi. Kuna mwingine pia ambaye amevaa suti ya rangi ya buluu na shati ya rangi nyeupe. Kando yake, kuna mwingine ambaye amevaa koti ya rangi ya pink na long'i pamoja na shati ya rangi nyeusi.

Wasichana wawili wanaong'ang'ania mpira wako katika uwanja wa michezo. Mmoja amevaa manguo ya rangi nyeupe kisha mwingine amevaa ya rangi ya manjano. Kando ya uwanja huu kuna watu ambao wamekaa huku wamevaa mabarakoa wakichungulia wachezaji.

Hili tangazo ambalo limeandikwa Tuko Pamoja. Limeandikwa kwa rangi ya njano. Tangazo lenyewe ni la rangi nyeusi na liko na mchoro wa mkono ambao umepakwa rangi nyeusi na umezingirwa na rangi ya njano pamoja na nyekundu.

Wachezaji hawa ambao wamesimama katika uwanja huu, ni wa kikundi cha KDF. Wamevaa nguo ya michezo iliyopakwa rangi nyeupe na nyekundu. Maandishi yaliyoko katika haya manguo ni ya nyekundu na nyeusi. Nyuma yao kuna gari iliyopakwa rangi ya kijivu.

Watu watano wamesimama chini ya miavuli ambayo imeandikwa mama miradi, Millicent T. Omanga, kuna watu wengine walio kando ya hiyo miavuli, na wanaangalia walio chini yake.

Hivi ni vitambulisho vya watu wa Kenya ambazo zimeshatengenezwa. Vimefungwa kwenye vikundi na zimepangwa kwenye mstari, juu ya meza zikiwa tayari kupewa kwa wenyewe.

Hawa ni mashabiki ya wachezaji wa Gormahia . Kuna mtu ambaye ameinua juu kitambaa iliyoandikwa kwa rangi ya majani kibichi huku amevaa suti ya rangi nyeupe iliyofungwa na mshipi ya rangi ya majani kibichi.

Hawa ni mashabiki ya wachezaji wa Gor Mahia. Hawajavaa tu manguo ya michezo ya rangi ya majani kibichi na nyeupe lakini kuna wengine ambao wamevaa manguo ya michezo ya rangi nyekundu na anjano.

Kuna watu wengi katika chumba hiki, wanaume kwa wanawake. Wengine wameketi, wengine wamesimama . Hawa watu wamevaa nguo ambazo ziko na rangi tofauti tofauti.

Hawa wako katika chumba cha mahakama, huku wakuu watatu wameketi juu, jaji mkuu akiwa katikati na wengine wakiwa kando yake upande wa kushoto na upande wa kulia.

Watu wengi wamekuja katika nyumba ya huduma. Kuna wale waliokaa na kuna wale wamesimama wanawake kwa wanaume. Wengine wamevaa suti nyeusi, ya buluu na ya rangi ya kijivu.

Katika hii jumba kuna watu wanne, kuna mwanaume mmoja aliyevaa suti ya buluu ameinama huku akiandika kwenye kitabu kilicho mezani, pia kuna mwanaume mwingine ambaye ameketi, na wafanyikazi wengine ambao wamevaa shati ya rangi nyeupe na sweater ya rangi ya buluu.

Nyumba hii iliyopakwa rangi nyeupe, nyekundu, majani kibichi na kijivu, ni pahali pa kuhudumia wananchi. Kuna wanaume na wanawake ambao wameketi kisha kuna mwanamke mmoja nyuma na wawili mbele ambao wamesimama.

Kuna wasichana watatu na kijana mmoja ambao wako katika hii nyumba iliyo na madirisha makubwa na imepakwa rangi ya kijani kibichi narangi ya kijivu. Wasichana wawili wamesimama Kisha mmoja na mwanamme wameketi.

Hapa ni uwanja wa mchezo na kuna mchezaji ambaye anaruka juu. Kando ya mahali anaporuka kuna watu ambao wamekaa na wengine wamesimama huku wakimchungulia.

Mkuu wa majaji Martha Koome ambaye amevaa nguo ya rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe, anatembea bega kwa bega na rais wa jamhuri ya Kenya, huku wakifuatwa na watu wengine, mmoja wao akiwa askari mlinzi wa rais wa jamhuri ya Kenya.

Chumba cha kuhudumia wananchi. Kwenye ukuta kumepakwa rangi nyeusi, nyekundu, manjano na nyeupe. Pia kuna maandishi katika hilo ukuta ambazo zimeandikwa kwa rangi nyeusi na nyeupe. Naona watu watatu, ambapo mmoja anahudumia mteja na mwingine ameketi.

Katika hili nyumba kuna wanaume wanne, wawili walio upande wa kushoto wamevaa barakoa ya rangi ya bluu, huku wawili walio upande wa kulia wamevaa barakoa ya rangi nyeusi. Walio katikati wameshikilia kitambulisho kimoja huku aliye na barakoa ya rangi nyeusi akiangalia hicho kitambulisho.

Watu wanne hao wako katika chumba, huku wawili wamesimama na wengine wameketi, walioketi wameshikilia vitabu kwenye meza huku mwingine wakishikilia kalamu na kuandika, na wengine wakiwachungulia.

Hawa wasichana wanne ni mashabiki ya wachezaji ya Gor Mahia ,watatu wamevaa shati ya rangi nyeupe na mmoja amevaa ya rangi ya majani kibichi, mmoja Shati yake imetandikwa tuzo kisha wengine shati yao imetandikwa Gor Mahia.

Kwenye jengo hili lililopakwa rangi ya kahawia, kijivu na nyeupe, kuna watu wengi. Wengine wakiwa wamesimama kisha wengine wameketi. Pia kuna askari ambaye amesimama kati ya wale ambao wamesimama na wale ambao wameketi.

Rais pamoja na mkuu wa jaji ya nchi ya Kenya, wanatembea bega kwa bega. Nyuma yao, wanafuatwa na mkewe pamoja na wananchi wengine. Kando yao, kuna polisi mwanaume ambaye amesimama.

Rais wa Kenya ameinua Bibilia iliyo na rangi nyeusi. Kwa upande wake wa kulia kuna jaji ambaye anaongea kwa kutumia kipaza sauti. Upande wake wa kushoto ,kuna mkewe na nyuma yao kuna umati wa watu ambao wanashuhudia kenye inaendelea.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatokea kutoka jengo kuingia jengo lingine huku akiwa na wengine wakisemezana na kucheka. Askari mlinzi wake anatembea nyuma yake huku wengine wakiwa wamesimama kando na kuwaangalia.

Hapa ni chumba cha uekezaji. Kuna watu wengi ambao wamekuja kuhudumiwa. Pia kuna viti vingi ambavyo vimewekwa katika hili jumba. Kuna watu ambao wameketi, kisha kuna wengine ambao wamesimama.

Wachezaji hawa wasichana ambao wamesimama kwenye uwanja wa michezo, wamevaa nguo ya michezo iliyo ya rangi ya buluu na iko na maandishi ya rangi nyeupe. Kuna mtu ambaye amesimama karibu nao ambaye amevaa kofia nyekundu na kuna wengine ambao wameketi kando huku wakisemezana .

Hapa kwenye uwanja ambao umemea nyasi, kuna watu ambao wameketi kwenye viti, huku wakiandika kwenye vitabu ambazo ziko juu ya meza. Mbele yao kuna watu ambao wamesimama huku wakiwahudumia. Nyuma yao pia kuna watu wengine ambao wamesimama huku wakisemezana.

Hapa ni chumba cha kuhudumia wananchi. Kuna msichana ambaye amevaa miwani na nguo ya rangi nyeupe na nyekundu, ambaye anaonekana akiongeleshwa na wanaume ambao wamesimama mbele yake. Kati ya wanaume hawa, kuna mmoja ambaye amevaa suti ya rangi nyeusi.

Hii ni umati ya wachezaji wa Gor mahia, kuna mtu mmoja ambaye amevaa kofia imepakwa rangi majano na imeandikwa KDF, amebeba sanamu ambayo imeandikwa Gor.

Hapa ni pahali pa kuhudumia wananchi, wanafanyikazi wanne, wawili wameketi kisha wawili wamesimama. Mbele ya mmoja aliyeketi na ako na kompyuta mbele yake juu ya meza, kuna askari ambaye amesimama na ni kama anamwongelesha. Kando ya huyo askari kuna msichana ameketi.

Hawa wanaume ambao wako katika uwanja huu wanakimbia huku wakiwa wanaonekana wako na furaha. Wamevaa nguo ya michezo iliyo ya rangi ya buluu na majani kibichi. Kuna mmoja ambaye amevaa shati ya rangi ya zambarau na suruali ya rangi nyeusi.

Wachezaji hawa waliovaa shati ya njano na suruali nyeusi, wamesimama katika uwanja wakiinua mikono na kushangilia ushindi wao pamoja na mashabiki wao.

Umati wa watu hawa inaonekana ni wanasiasa cha chama cha ODM . Mbele yao, kuna kiongozi wao ambaye ni mheshimiwa Raila Odinga amesimama juu ya jukwaa karibu na kipaza sauti huku akiinua mkono ya mmoja wao.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambaye amevaa suti ya rangi nyeusi na shati ya rangi nyeupe, amesimama huku akimwangalia mkuu wa jaji aliyestaafu David Maraga, huku kando yao wakiwa jaji wawili ambao wanawaangalia.

Hapa ni pahali pa kuhudumia wananchi, kuna mwanamume na mwanamke ambao wameketi na kuangalia kompyuta ambayo imewekwa juu ya meza. Mbele yao kuna viti viwili ambavyo vimewekwa, na inaonekana ni pahali pa wateja kukalia wanapohudumiwa.

Nyumba hii ni pahali pa kuhudumia wananchi. Katika hili jumba kuna wafanyikazi ambao wamevaa nguo yenye zinafanana, na kuna meza kubwa ambayo imeandikwa Huduma Kenya.

Hawa ni wafanyakazi wa kampuni ya Posta ambao wameketi chini, na wamevaa manguo ambayo yanafanana. Mbele yao kuna mtu ambaye amesimama na anaonekana anawaongelesha. Pia kando ya huyo mtu kuna mwingine ambaye amekaa na amevaa suti ya rangi nyeusi.

Kwenye hii nyumba kuna wafanyikazi wa umma, waliovaa manguo ambayo yanafanana ya rangi nyekundu na nyeupe. Kuna mmoja ambaye amesimama akiwa amevaa koti ya rangi nyeusi na mwingine ya rangi ya blue . Pia, kuna mmoja ambaye ameketi.

Hii ni mtaro ambayo umebeba maji chafu. Kando ya hii mtaro upande wa kulia na kushoto kuna mchanga na pia kuna uwanja kuu ambao umemea nyasi. Huko mbele kuna jengo kubwa ambalo umezingirwa na ukuta.

Watu hawa wako katika chumba cha kuhudumia wananchi. Kuna wasichana wanne ambao wameketi kwenye viti vilivyopakwa rangi nyeusi na kuna wanaume wawili ambao wamesimama na kuwekelea mikono kwenye meza ambayo ni ya rangi ya kahawia. Pia, kuna wanaume wengine ambao wamevaa suti nyeusi, ambao wanaonekana wakiingia kwenye lango lingine.

Hawa ni wachezaji walio kwenye uwanja wa michezo wa soka. Uwanja huo umejaa nyasi, na wachezaji wawili wamevaa manguo ya rangi ya manjano, kando ya hiyo uwanja kuna mashabiki ambao wanashuhudia na kushangilia wachezaji.

Mwanamke mweupe ambaye amevaa pete katika vidole vyake mkono wakulia na kushoto na saa katika mkono wake wa kushoto, amekalia kiti nyeusi na anaongea kwa kutumia vipasa sauti.

Katika uwanja huu kuna wachezaji wawili, ambao wamesimama. Mmoja amevaa suruali ya rangi ya buluu na shati nyekundu iliyo na mistari ya rangi ya buluu. Mwenzake amevaa suruali ya rangi nyeupe, na shati ya rangi ya buluu.

Hawa wachezaji watano ni wa Bandana Fc. Wamesimama kwenye uwanja huku wamevaa nguo ya michezo iliyo ya rangi ya buluu na iko na maandishi ya rangi nyeupe. Pia kuna mmoja ambaye anaongea huku akimshika mwenzake kichwa.

Mhudumu anayewahudumia watu hawa ameketi kwenye hema, na ako na kompyuta juu ya meza. Kuna wazee wengine wamepanga laini, aliye mbele akiwa amevaa koti nyeusi, na shati ya rangi nyeupe.

Nyumba hii iliyopakwa rangi nyekundu, njano na kijivu, ni pahali pa kutengenezea vyeti vya kusafiri. Mbele ya hii nyumba, kuna askari ambaye amesimama na kuna wanaume wengine, ambao wamevaa suti ya rangi ya blue na ya kijivu.

Hapa Kuna wanawake watatu ambao ni wafanyikazi wa umma na wamevaa manguo na barakoa yanayofanana .Wawili wameketi kisha mmoja amesimama karibu na mwanamme aliyevaa koti ya rangi ya buluu.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Kuna msichana ambaye amebeba kitambaa iliyoandikwa Gor Mahia. Kuna mwingine kando yake upande wa kulia ambaye amefunga kitambaa ya rangi nyeupe na kuna mwanaume mbele yake ambaye amebeba koroboi iliyoakishwa.

Katika hiki chumba cha benki, kuna wanaume na wanawake ambao wamekuja kuhudumiwa. kuna wahudumu ambao wanahudumia watu ambao wamesimama katika laini na kuna wengine ambao wameketi huku wakingojea kuhudumiwa.

Watu hawa ambao wanatembea wanaonekana wako katika maandamano. Kuna watu wengi ambao wamevaa barakoa ya rangi ya blue na kuna wengine hawana. Pia kuna watu wawili ambao wameshikilia kitambaa ambayo ikona maandishi fulani. Kitambaa huu umepakwa rangi nyeupe na kijani kibichi.

Wachezaji hawa ambao wamevaa nguo tofauti tofauti za michezo pamoja na viatu vya michezo wamesimama katika uwanja ambao ukona nyasi huku wakisherehekea ushindi wao.

Wachezaji watatu ambao wako uwanjani wanacheza mpira ,aliye katikati ambaye amevaa manguo ya michezo nyeupe ameshikilia mpira iliyo ya rangi ya kijivu huku wawili wakiwa wakiwa kando yake upande wa kulia na kushoto ambao wamevaa nguo za michezo ya rangi ya buluu wanaing'ang'ania.

Hawa ni wachezaji wasichana wa mpira wa soka. Wengine wamesimama huku wengine wameinama. Mmoja amevaa nguo ya mchezo ya rangi ya buluu huku wengine wamevaa manguo ya michezo ya rangi ya manjano.

Watu hawa ni wahudumu ambao wako katika chumba cha huduma. Wengi wao wamevaa manguo ambayo yanafanana ya rangi nyeupe na nyekundu, na wengine wamevaa manguo ya rangi nyeusi. Kuna wale ambao wameketi, kisha kuna wale ambao wamesimama.

Wachezaji hawa ambao wamesimama uwanjani wamevaa nguo ya michezo ya rangi tofauti tofauti. kwa mfano ,kuna wale ambao wamevaa, nguo ya michezo ya rangi ya majani kibichi, wengine wamevaa ya rangi nyeusi na wengine wamevaa nguo ya mchezo ya rangi ya kahawia.

Wachezaji hawa waliovaa nguo ya michezo ya rangi ya nyekundu na nyeupe, wamesimama huku wakiinua mikono na kushangilia ushindi wao. Wawili wameinua juu zawadi waliyopata katika ushindi.

Kwenye hili jumba ambalo ni la uwekezaji kuna watu wengi ambao wanaongoja kuhudumiwa. Wengine wamekaa kisha wengine wamesimama. Huko mbele kuna watu ambao wamepanga mstari, na wengine wamesimama karibu na meza wakingojea kuhudumiwa.

Wasichana hawa watatu wanang'ang'ania mpira iliyo na rangi ya njano na kijivu kwenye neti, msichana mmoja amevaa nguo ya rangi ya bluu na kijani kibichi, kisha wawili wamevaa nguo za rangi nyeupe.

Hawa ni wachezaji wa mchezo ambao wamekaa pamoja huku wakitazama mchezo kwenye runinga, Kuna wawili ambao wamesimama huku wameinua mikono ni kama wanashangilia wachezaji wao, pia Kuna mwingine ambaye amekaa kando huku akiwa na huzuni.

Wachezaji ambao wanaonekana wanashangilia wachezaji wao, wamevaa manguo ambayo yakona rangi tofauti tofauti, huku wengine wakiwa wamevaa manguo ya buluu, wengine nyeusi na wengine nyekundu, wengine pia wamevaa kofia, wanashangilia wakiwa wamebeba mikono yao juu.

Mashabiki hawa ambao walihudhuria michezo uwanjani, wanafurahia na kushangilia wachezaji. Wengine wameketi, huku wengine wamesimama. Kuna wenye wameinua mikono na kuna wengine wanaangalia simu na kusemezana.

Hapa ni chumba cha kuhudumia wananchi. Kuna msichana ambaye ameketi huku amevaa nguo nyeupe iliyo na rangi nyekundu na amebeba karatasi mkononi mwake. Pia kuna wamama wawili ambao wako karibu nae mmoja wao akiwa amefunga kitambaa cha rangi ya buluu.

Hawa ni mashabiki wa wachezaji wa Gor Mahia, wako na ngoma iliyopakwa rangi ya majani kibichi na nyeupe. Wengine wao wamevaa shati ya rangi ya majani kibichi na suruali ya rangi nyeupe na wengine wamevaa shati ya rangi nyeupe na long'i ya rangi ya majani kibichi.

Hii ni nyumba ya kuhudumia wananchi ambayo iko GPO Nairobi. Kuna watu wengi ambao wamekuja kuhudumiwa hapa. Wengine wakiwa wameketi kisha wengine wamesimama. Kuna moja ambaye amesimama huku amevaa koti ya rangi nyeusi na amebeba mfuko ulio na rangi ya kahawia.

Watu hawa ambao wanaonekana wako katika mkutano, wamevaa manguo na kofia yanayofanana iliyo ya rangi ya buluu . Inaonekana swali imewaulizwa, na watu kadhaa wameinua mikono, huku wakitarajia kupewa nafasi ya kuzungumza.

Hawa inaonekana ni mashabiki ya michezo ambao wameketi kando ya uwanja. Kuna wenye wameketi na wengine wamesimama. Wamevaa manguo ya rangi tofauti tofauti lakini kuna moja aliye na shati ya rangi nyeusi amevaa kofia iliyo na rangi ya bendera ya Kenya.

Hawa ni wanariadha wasita ambao wanashindana katika uwanja. Kando ya uwanja huu, kuna mashabiki ambao wanashuhudia riadha hii, kuna wengine wamesimama na wengine wameketi kwa viti ambavyo vimepakwa rangi ya manjano.

Hawa ni mashabiki ya wachezaji wa Tusker. Wote wamevaa manguo ambayo yanafanana ya rangi ya njano, na long'i ya rangi ya nyeusi. Wote wanaangalia wachezaji kwa makini na kuna mmoja aliyebeba vitambaa vilivyoandikwa Tusker ameinua mikono juu huku akiwahimiza wachezaji.

Hawa wanaume wachezaji watatu, ambao wamevaa nguo ya michezo yanayofanana wamesimama uwanjani. Mmoja wao aliye upande wa kushoto ameinua kiti juu, kisha kuna mashabiki nyuma yao, ambao pia wanawaangalia.

Hapa ni chumba cha kukaribisha majaji. Tuna majaji wengi ambao wamesimama huku wakishuhudia wale ambao wanakaribishwa. Wote wamevaa nguo za rangi nyeusi na nyeupe na kofia ya rangi nyeupe. Huku wanaokaribishwa, wameinua biblia juu.

Katika huu uwanja, kuna wachezaji ambao wanacheza. Wachezaji hawa wamevaa manguo ya rangi ya njano, majani kibichi na nyekundu. Nje ya uwanja kuna mashabiki wengi ambao wengine wamesimama kisha wengine wameketi.

Wachezaji hawa kumi na mmoja wamesimama katika uwanja ambao uko na nyasi, wamevaa manguo mbalimbali za michezo pamoja na viatu za kucheza, wengine wanaangalia nyuma huku wengine wakiangalia mbele.

Huyu mtu aliyefunikwa kichwa na mdomo, amefunika na karatasi iliyo na picha ya jogoo na chini ya miguu ya jogoo imeandikwa KANU, na kando yake upande wa kushoto na kulia kumeandikwa kura kwa Moi.

Uwanja huu umejaa umati wa mashabiki pamoja na wachezaji waliovaa manguo ya michezo ya rangi tofauti tofauti. Kuna wachezaji walio uwanjani na kuna wengine ambao wamekaa kando ya uwanja wa mchezo.

Wachezaji hawa ambao wamevaa nguo ya michezo ya rangi ya njano na nyekundu, wako uwanjani wakicheza mpira. Mchezaji mmoja aliyevaa nguo ya rangi ya nyekundu anacheza akitumia kichwa, huku mashabiki ambao wamekaa kando ya uwanja wa michezo wakishuhudia.

Mkuu wa jaji amesimama pamoja na kikundi chake cha watu wasita, inaonekana anataka kutoa tangazo fulani. Kati ya hao waliosimama naye kuna mama aliye mrefu kushinda wote ambaye amevaa suti ya rangi nyekundu.

Watu hawa ambao wanaonekana ni watu wa chama kimoja cha siasa wamevaa nguo na kofia ya rangi nyekundu. Mstari wa mbele kuna watu watatu. Mmoja ambaye ako katikati amenyamaza kisha wawili ambao wako kwa upande wa kulia na kushoto wanasemezana huku wakiashiriana vidole.

Hii ni nyumba ya kuhudumia wananchi, Kuna mwanamke na mwanamme ambao wameketi kwenye viti vilivyopakwa rangi nyeupe. Mbele yao kuna viti viwili ambavyo pia vimewekwa ili wateja wakalie wanapohudumiwa.

Wachezaji watano wako uwanjani wakicheza. Wawili wanang'ang'ania mpira wakiwa wameinama na kuna wachezaji wawili ambao wamekaa kando ya uwanja wa michezo. Pia, kuna mashabiki ambao wako nyuma yao wakiwaangalia.

Kwenye huu uwanja, kuna umati wa wanawake kwa wanaume, wengine wamesimama, wengine wanatembea kisha wengine wamekaa. Watu hawa wamevaa manguo ya rangi tofauti tofauti, wengine pia wamevaa kofia.

Katika hili jumba ambalo linaonekana nyumba ya kuhudumu, kuna wafanyikazi waliovaa manguo ya rangi nyeupe na nyekundu. Pia kuna watu ambao wanangojea kuhudumiwa ambao wamekaa chini kwenye viti vilivyopakwa rangi nyeusi.

Mkuu wa jaji Martha Koome ambaye amevaa nguo ya rangi nyeusi na nyekundu. Ameinua kitabu cheusi, huku akiongea na kipasa sauti. Upande wake wa kushoto, kuna jaji mwingine ambaye amesimama. Upande wake wa kulia pia kuna mwanamme ambaye amevaa suti ya rangi nyeusi.

Eneo hii inakingwa na gari iliyo na miguu ya minyororo, na imepakwa rangi ya buluu, nyekundu na njano, pia mbele kuna ukuta ya rangi ya buluu na nyuma yake kuna jengo kuu iliopakwa rangi ya kijivu.

Mtu huyu ambaye meno yake inaonekana akiongea kutumia vipaza sauti, amevaa suti na shati nyeupe huku amesimama mbele ya meza ya kioo katika mahakama.

Watu hawa wamekuja katika kituo cha Huduma, huku wawili waliovaa shati ya bluu wamekaa mbele ya meza ambayo imeandikwa huduma za serikali, na wengine wamesimama kando, huku wakiangalia mwanadada anayeangalia kitu kilicho mezani.